Daktari wa meno aliyevalia kofia ya bluu kitu kifaa maalumu kwa ajili nya macho na barakoa ya bluu huku akiwa amevalia nguo nyeusi akiwa ameshika kifaa mkononi akimwangalia mgonjwa anayeumwa meno mgonjwa huyu aliyevalia mawani mekundu.

Maji ya mvua yakiwa yakipita barabarani huku watu wakipita pembeni, sehemu ambayo yenye simenti kavu huku mwingine akiokelewa kwenye maji, wengine wakiwa wamebeba mwamvuli kujikinga kwa mvua inayonyesha.

Nyumba iliyojengwa kwa matofali ya kuchoma na kuzungukwa na grili za chuma zenye rangi ya grei, ndani yake kukiwa na mitungi ya gesi inayotumika hospitali kwa ajili ya kuwapa wagonjwa hewa.

Dokta akiwa ofisini kwake, huku akiwa na kompyuta mpakato, akizungukwa na shelfu yenye vitabu nyuma yake, akionyesha dola gumba.

Madaktari wakiwa wameshika mikasi waliovalia nguo ya kijani kofia ya bluu pembeni akiwepo muuguzi, huku chuma iliyobeba dripu, taa yenye rangi nyeupe.

Manesi wawili, wakiwa wamevalia nguo za manesi, wamesimama ndani ya hospitali, mmoja wao ameshika dawa mkononi.

Daktari akimpima mgonjwa anayeumwa na kifaa maalumu, huku pembeni kukiwepo na kitanda, milango ya brauni.

Madaktari wakiwa kwenye chumba pamoja na mgonjwa, wakimfanyia upasuaji huku wakiwa wamevalia nguo za kijani, buti nyeupe, kofia ya bluu, wakizungukwa na mashine yenye rangi nyeupe, chumba chenye rangi ya njano.

Daktari aliyevalia koti nyeupe na glavu zenye rangi nyeupe mkononi, akiwa anamchoma sindano mgonjwa wa meno; akiwa amepanua mdomo, aliyevalia nguo yenye rangi nyeusi.

Watu wengi wakionekana wakiruka juu, kwenye hospitali ya wagonjwa wa afya ya akili. Huku kwa pembeni kukionekana bati lenye rangi ya shaba, udongo mwekundu.

Mama aliyekuwepo hospitali, akiwa amesimama amevaa nguo ya kitenge, pamoja na mtoto wake ameshikilia faili, na wengine wamekaa kwenye viti wakisubiria daktari wa watoto kuja kuwaangalia.

Muuguzi aliesuka nywele za yeboyebo, huku akiwa amevalia nguo za bluu akiwa mebeba mtoto mkononi alieviringishwa na bebishoo, akimuangalia kwa umakini aliotoka kuzaliwa.

Muuguzi anaonekana akimuhudumia mtoto mchanga, aliyewekwa kwenye mashine ambayo inamsaidia kukua ili zile siku zake zitimie.

Muuguzi aliyevaa tisheti ya bluu, mkononi akiwa ameshika chupa ya dawa na sindano kwa ajili ya kumchoma mgonjwa, huku pembeni kukiwepo na mwanamke mmoja amesimama, aliyevaa nguo ya mauamaua.

Muuguzi aliyevalia kitenge, akiwepo na wamama wawili walioshikilia watoto; akiwapa chanjo maalumu ya watoto, huku pembeni wakiwepo wengine wakiangalia jinsi chanjo hiyo inavyoenda.

Dada mmoja mwenye rangi nyeupe akiwa ameshika dawa ya kienyeji kwenye chupa ya brauni iliyozungusiwa ganda jeusi, mstari wa pinki, kifuniko cheusi.

Dawa za kienyeji zenye rangi ya kijani zilizohifadhiwa kwenye: bakuli nyeupe, vichupa vya brauni, kikombe cheupe na kwenye chupa nyeupe yenye mfuniko wa brauni.

Dawa ya asili iliyochorwa picha ya mwanamke, maboksi yenye rangi ya kijani, huku maneno yakiandikwa kwa rangi nyeusi, nyekundu na nyeupe, Dawa hiyo hutumika kutibu magonjwa ya tumbo na mengineyo.